Hapa ni mahakama naona mawakili ambao wanapitia stakabadhi ambayo wanatumia kutetea kesi yao, mara nyingi mahakama hili ikiwemo kotekote nchini Kenya, ikiwemo pia Nairobi, Kisumu hadi huko Mombasa.

Huyu ni raisi wa korti ya juu humu nchini. Anaitwa mheshimiwa Martha Koome. Mara nyingi korti hili la juu ya Kenya huwa linapeana uamuzi ambayo ni ya mwisho katika kesi yoyote inayohusiana na kila kitu humu nchini.

Hapa ni ofisi ya huduma na mteja huyu anasaidiwa labda na alikuwa ametuma mizigo fulani kutumia posta na anakuja kuulizia hapa huduma. Posta pia ilikuwa inatumiwa zamani ili kubeba ile message ama ile kitu ambayo ulikuwa unataka kumwandikia mtu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda, mara nyingi mashabiki hawa huwa wanapenda kushabikia timu yao, na pia kusaidia wachezaji kupata nguvu ya kucheza ya muhimu sana mashabiki wakiwa kwenye kiwanja hili kandanda iweze kuwa kuleta furaha.

Hili ni timu ya kandanda, labda wamefika mwisho ama wanataka kuanza mchezo, mara nyingi huwa ni mzuri kuanza na kuomba. Naona wanaomba ili angalau wanapocheza waweze kupata pia hekima kutoka kwa mwenyezi mungu.

Hapa ni ofisi ya huduma center, ofisi hizi huwa zinapatikana katika mji mbalimbali ama kaunti zote zilizomo huku nchini, mara nyingi watu huwa wanaenda ama wananchi huwa wanaenda hapa ili wasaidie vile serikali vinavyosaidia ama zile vitu ambavyo serikali inapeana, kwa wananchi kama zile mikopo za shule za helb watu wanaenda hapa ili kusaidiwa.

Hapa namwona rais ama aliyekuwa rais wa jamhuri wa Kenya na pia aliyekuwa gavana wa Nairobi mheshimiwa aliyestaafu. Mara nyingi pia alikuwa anagombea kiti cha ugavana pale Homabay. Ni ya muhimu sana maana hawa ni viongozi ambao wamesaidia wananchi kwa namna.

Hii ni mchezo inayoitwa kwa lugha ya kimombo mchezo wa voliboli, ina wachezaji kumi na wanne kutoka pande zote mbili na pia huchezwa kwa kutumia mkono, ni ya muhimu sana maana husaidia watu kupata nafuu na mwili zao na pia kwa ...

Huyu ni waziri wa fedha humu nchini, Mheshimiwa John Mbadi, yeye alikuwa mwanzilishi wa chama cha ODM nchini humu. Hapa pia naona wale wanachama wa ODM labda wanatoa ama wanaongelesha wananchi wa Kenya, ni ya muhimu sana ili wananchi wawe na umoja.

Hapa ni koti, koti ambaye yumo katika nchini humu mara nyingi koti hii kama unataka kufanya kesi na wao unafaa pia uwe unajua vile kesi inaendeswa mahakamani pia vile wananchi wanaweza pata jinzi ya kupata aki kwenye koti.

Hapa namuona aliyekuwa rais mkuu wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta na pia wenye walikua wanafanya kazi nao katika waziri aina mbali mbali katika serikali yake.

Hili ni timu la kandanda humu nchini. Mara mingi hao ni wachezaji ambao wanacheza timu ya kucheza kwa kutumia mguu ama ni huyo mchezo wa kandanda mara mingi huwa kuna mashabiki wengi ambao wanashabikia timu kama hizi maana huleta furaha na pia husaidia wachezaji.

Namwona mama mmoja ambaye amebeba bendera la Kenya na pia kuna watu wengi labda kulikuwa na ile maadhimisho ya siku ya Madaraka ama siku ya Jamhuri day huku nchini. Mara nyingi huwa watu wanakusanyika ili washerehekee walipopata uhuru. Ni ya muhimu sana katika nchi yetu.

Hapa na mwona rais aliyekuwa rais wa jamuhuri ya Kenya ama rais wa inne wa jamuhuri ya Kenya, mweshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, akiwa na haliyekuwa gavana wa Nairobi, tangu ama, miaka zilizopita, mara mingi pia namwona wanapolisi ambao wana sindikizana na rais wa jamuhuri ya Kenya.

Hili ni cheti ambayo hupewa mtu akitaka kusafiri nje ya nchi. Mara nyingi ukitaka kusafiri nje ya nchi unafaa kupewa cheti hili, ili unapotembea unaweza kuonekana vizuri.

Hapa namuona majaji kutoka korti ya juu ya Kenya. Hapa namuona jaji mkuu ama rais wa korti ya juu humu nchini, mheshimiwa Martha Koome na pia naibu wake na pia wale wanaosimama na wao. Mara nyingi ni ya muhimu sana maana huleta usawa katika nchi ya Kenya.

Hawa ni wale wanaoshabikia watu uwanjani ama wanashabikia wachezaji uwanjani ili wachezaji waweze kupata nguvu angalau ya kucheza na kuweza kushinda inaweza kusaidia kwa sababu timu yao ikishinda pia wao washinda ni ya muhimu sana.

Hapa ni ofisi za huduma, ofisi za huduma ziko nchini kotekote, nchini Kenya, mara nyingi ukienda hapa unasaidiwa sana kwa njia, labda kwa njia ya ukusanyaji wa ushuru, labda uko na tatizo fulani, unaeza enda hapa ama pia labda uko na tatizo katika hio pesa ya kupewa kwa elimu ya juu.

Hapa namwona gavana wa Siaya, Mheshimiwa James Orengo na pia rais wa koti ya juu humu nchini, Mheshimiwa Martha Koome na wengine ni wale washiriki wa koti. Mara nyingi koti la juu katika nchi ya Kenya ni ya muhimu sana maanake huleta usawa kwa wote.

Hapa namuona aliyekuwa naibu wa rais Rigathe Gachagua labda alikuwa katika ofisi mbali mbali ama ofisi ya huduma alikuwa anaona jinsi vile Huduma Center inasaidia watu kwa kusaidia kupata kupata vitu vya kiserekali.

Hapa ni afisi ya Huduma, mara nyingi zinapatikana kwenye mji mbalimbali humu nchini. Huduma huwa zinasaidia serikali kupeana vitu ambavyo serikali zinapeana kwa wananchi wa Kenya, kama vile kupata cheti cha kuzaliwa, unaweza kuenda katika vituo hizi na pia kupata ile mkopo wa elimu ya juu, unaenda hapa.

Hili mashini, ni mashini aina ya computer ,ambayo watu wengi hutumia ili kurahisisha kazi zao, iwapo ni kazi za ofisi, kazi za kampuni ama ata kazi serikali. Mara nyingi unapata katika ofisi zingine za serikali, serikali ee labda wanaopatia watu machakula mbalimbali.

Hapa naona ni wachezaji wachezaji ambao nadhani hawa walikuwa wanacheza mchezo wa kandanda. Mtu mwingine hapa naona yeye anachunga goli mwingine ni wale wanacheza katika ya kiwanja naona imeandikwa KDF ambayo labda hiyo timu inasimamiwa na wanajeshi wa kenya.

Hapa ni ofisi za huduma ,mara nyingi ofisi haya huwa wanatoa huduma mbali mbali kwa mwananchi wa kenya na pia kila mtu aliye nchini kwa kusaidia serikali kutoa vitu mbali mbali ambayo serikali zinasaidia kama vile ufadhili wa masomo ya juu.

Hawa naona ni viongozi ama wenye wanasimamia kampuni mbali mbali katika nchii hii yetu ya Kenya. Naona viongozi hawa mwengine amekabithiwa labda kitu kinacho onyesha kama kuwa yeye amefanya kazi mzuri sasa amezawadiwa. Na sasa hiyo ni mzuri ili kutia mtu nguvu katika ya kuendelea kazi zao. Ni la muhimu sanaa.

Hapa naona wasaidizi kutoka ofisi mbalimbali za ama ofisi za huduma center mara nyingi huwa hawa watu wanavaa hivi ili waweze kusaidia watu ambao wanaitaji mahitaji ya serikali vitu mbali mbali wanazozipea wanaichi kama vile uwekezaji wa ishuru huwa watu wanaenda hapa ili waweze kusaidiwa.

Hapa naona mama ambaye anatoka katika mahakama ya juu ama pahali penye wanasimamia mahakama mama huyu naona akiongea akihudhubia wanainchi na pia naona maji ili akiongea sana anaweza kutumia pia naona wameweza kurekodi katika runinga ya Citizen.

Hapa namuona mama ambaye amebeba bendera ya Kenya, mwingine amevaa ile shati ambalo ni la Kenya, ninadhani wanashabikia team ambayo ni ya Kenya, na ni mzuri sana ili waweze kupatia wachezaji ile nguvu ya kusaidia kucheza.

Hapa naona rais wa jamuhuri wa kenya akiwa amevalia mavazi rasmi ya mchezo. Mavazi haya huwa ni la muhimu sana katika ama wakati wa kucheza. Naona pia aliyekuwa waziri mkuu wa taifa letu la kenya akiwa kwenye mahali pa mchezo akisherehekea.

Hapa namuona aliye kuwa mheshimiwa mkuu Raila Amollo Odinga akiwa labda anafanya vitu vyake kwa ofisi. Mara nyingi aliye kuwa waziri mkuu labda anachukuwa kazi ama kibaru kwa ofisi ya serikali.

Hili ni mchezo wa kandanda, mara nyingi watu wanapenda kusherekea mchezo huu humu nchini, mara nyingi watu ama vijana wengi. Mchezo hili ikiwa labda inachezwa, watu wanaenda ili kusherekea ama kuipa wachezaji hawa psyche ili waweze kucheza.

Hapa ni ofisi mbali mbali za huduma ambavyo zinasaidia watu ili kusaidi, kupeana jinsi vitu mbali mbali za serikali vinapeanwa. Kama vile wanafunzi waliomaliza kidato cha nne ambao wanatarajia kuelekea katika shule ama shule za juu wanaenda hapa ili kusaidiwa kupata mkopo wa HELB.

Huyu mama naona ananunua hizi, ama hii picha ya bandari FC . Ile timu ambayo iko humu nchini ambayo ni la kandanda ambayo inashiriki katika eh ile michezo nchini. Mara nyingi bandari FC huwa inashiriki katika hii ligi ya Kenya.

Hapa naona watu ambao wanasherehekea voliboli ama wanafurahia mchezo wa kandanda, mara nyingi hawa watu huwa wanapatikana katika kiwanja mbalimbali za mchezo nchini, mara nyingi hawa watu huwa wanamsaidia wachezaj ili waweze kucheza vizuri.

Hapa ni kiwanja wa Nyayo hapa ni mchezo wa kandanda humu nchini. Naona watu wamama, wachezaji ambao wanacheza kandanda na zaidi wanafanya.

Hawa watu wanasafirisha mabarua aina mbali mbali pia ukitaka kupeana barua ikifikie mtu aliyeko mbali unapeleka hapa posta hili barua yako iweze kufika kwa usalama. Mara mingi hii ilikuwa inatumika miaka zilizopita na ilikuwa ya muhimu sana ilikuwa inasaidia watu wengi sana.

Marais. Mzee Daniel Arab Moi. hili chama liliongozwa na Moi kwa miaka mingi sana na pia akachaguliwa kama rais kutoka kwa hili chama.

Hapa ni ofisi ya huduma centre mara nyingi hupatikana katika mjini ama mji mbali mbali kwote kwote nchini. Hapa ni ofisi ambayo mara nyingi watu wanaenda hapa ili waweze kusaidiwa, kupewa vitu ya serikali kama vile watu waliona shida katika ukusanyaji wa ushuru ama kwa ile malipo ama ya ushuru elimu ya juu.

Hapa namuona rais wa Jamhuri wa Kenya mheshimiwa William Ruto na pia ni rais wa korti ya juu humu nchini mheshimiwa Martha Koome wakiwa wanaongea. Korti ama ofisi hizi ambazo hawa watu wanamiliki ni la muhimu sana. Na korti ambayo ni rais wa korti ya juu na pia rais wa Jamhuri ya Kenya.

Hapa namwona aliye kuwa ama waziri ama rais wa jamhuri ya Kenya mweshimiwa William Ruto na pia Rais wa koti ya juu ambaye amevalia mavazi rasmi ya koti. Hapa naona ilikuwa ile siku ya kuapisha kwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye alikuwa naapishwa na rais ambaye ni wa koti ya juu humu nchi.

Hapa naona ni ofisi ya huduma, mara nyingi kwa lugha ya kimombo tunaita Huduma Center, huduma center watu huwa wanaenda hapa ili waweze kusaidiwa na mengi sana ama vitu vinavyopewa na serikali ikiwemo ata wanaofadhili masomo ya juu ya HELB na vinginevyo kama ukusanyaji wa ushuru.

Apa naona ni zile ofisi ambazo zinasaidia watu ili waweze kusafiri nje ya nchi, inaitwa kwa lugha ya kimombo direct immigration service ,sasa apa naona watu ambao labda wanataka kusaidiwa hivyo, ndio maana wamekuja katika ofisi hizi ni la muhimu sana.

Hapa naona hili ni mchezo kwa lugha ya kimombo tunaita ni mchezo wa volleyball ,mara nyingi huchezwa na wanawake pia na wanaume katika ulimwengu mzima. Hapa naona nj mwanaume ameshika mpira na kuna mwengine mwenye anatafuta kushika mpira la muhimu sana.

Hapa naona wafanyikazi wa serikali , naona mwingine anapeana kitu chake ama kadi yake ya kadi zam ID ambazo ni za muhimu sana katika humu nchini ili kupata vitu mbali mbali za serikali inafaa uwe na kadi hizi.

Hili ni ofisi ya serekali, ama maranyingi tunaita huduma center , maranyingi watu uenda hapa ili waweze kusaidiwa kupata aina mbali mbali yavitu ambavyo serekali zinapeana kama vile, ushuru na pia mkopo wa juu wa elimu ya juu na menginevyo ni ya muhimu sana.

Hapa ni ofisi za huduma, hizi ni ofisi ya serikali ambapo inasaidia wamanchi kupata huduma mbali mbali zinazohusiana na ile ufadhili wa serikali ama zinazosaidiwa wananchi kutoka kwa serikali maana watu wengi husaidika kwenye ofisi hizi.

Hapa ni ofisi ya serikali mara nyingi huwa wanaita kwa lugha ya kiswahili inayojulikana kama Huduma centre , hapa watu hua wanaweza kwenda kwenye ofisi ili waweze kusaidiwa na kazi za serikali iwapo ni kazi za NSSF kazi za utozaji ushuru katika nchi hii ya kenya huwa ni maana sana aili kuweza kusaida watu wengi.

Hapa naona watu ambaye wengi ni wamama pia naona wengine ni wanaume naona wakiuliza maswali mwanafunzi huyu ama huyu kijana akiwa na labda mzazi wake hapa nikiona ni kama ni shule ambayo watu ama wazazi wametembelea watoto wao ili waone jinsi wanavyo endelea shuleni.

Hapa namwona aliyekuwa rais wa jamuhuri ya Kenya , amelivalia eeh hili (sweater) kumaanisha anakijali sana chama chake cha Jubilee . Mara nyingi ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na saba maana alikokuwa akiwania tamu yake ya mwisho kuwa rais wa Kenya.

Hawa ni watu wanaosherehekea wachezaji. Ni wale wanaosherehekea timu ya, Gor mahia, humu nchini. Hii timu ya kandanda ambayo iko humu nchini mara nyingi hushabikiwa na watu kwa sababu ya umaarufu wao wa kucheza.

Huyu ni jaji mkuu mheshimiwa Martha Koome ambaye ndio rais wa/ ama rais wa korti la juu apa nchini Kenya. Hapa namwona akisimamiana na aliyekuwa pia mwenye kiti ama rais wa/ ama jaji kuu wa Kenya mwaka iliyopita ama miaka zilizopita.

Hapa ni Huduma Center mara mingi zinakuwemo pale mjini na zinasaidia watu kupata ile vitu za serekali kama vile kupata kama kuna shida na ushuru mambo na ushuru na pia kama kuna shida na ile pesa na elimu ya chuo unaweza ukatembelea hapo.

Hapa ni kortini, kortini ambayo ni ya watu wanaofanya kazi serikalini, kortini hii huwa wanapeleka watu ambao labda walikosa na wanafanya kazi katika serikali. Huyu labda anaongelesha watu katika hii kortini ya Milimani, ni korti ya juu.

Hili ni mchezo aina ya velepoli hawa wanafunzi ama hawa wanawake wanacheza hii mchezo ni ya muhimu sana na uchezwa katika mashulu mbalimbali ikiwemo shule za upili na pia shule za majuu ama watu ambao wamekuwa wakubwa na pia Kuna timu mbalimbali wa nchi ambayo wakati nyingi wanaenda ku represent hili kusaidia.